Hiki ni kitabu cha wanafunzi ambacho hutumika katika somo la Kiswahili, kwenye kitabu kuna ukurasa huu, kuna michoro ya watu wanne, watu wawili wamevaa kanzu na wawili shati ya manjano na suruali nyeupe. Lengo la ukurasa huu ni kufunza wanafunzi jinsi ya kutumia hiki na hivi.

Mandhari haya yanakaa ya darasani. Kuna madawati mawili na kiti kimoja, dawati moja linakaa limeanza kuchipuka kutoka juu pia kuna dirisha mbili ambazo zimefinikwa na kateni ambazo ziko shaped .

Kuna tarakilishi nyingi ambazo zimepangwa kwenye meza, hii inakaa Computer lab ya shule ambapo wanafunzi huenda kufanya somo la Kompyuta ama kufanya utafiti kuhusiana na masuala mbalimbali ya kielimu. Vilevile ukutani kuna bodi ya white ambayo inakaa imechakaa.

Kuna ukurasa wa kitabu, ukurasa ni wa sabini na tisa. Ukurasa huu una picha tatu na kila picha ina maelezo yake. Hiki ni kitabu ambacho kinatumika na wanafunzi wa madarasa ya chini ili kuelekeza katika masomo yao.

Kuna ubao mweupe, ubao huu una maandishi. Maandishi yenyewe yamepangwa vizuri kuwa ni ubao umegawika vizuri sana. Ubao huu umepachikwa kwenye ukuta uliopaa kwa rangi ya kijani. Haya yanakaa mandhari wa darasani ingawa hatuoni wanafunzi hapa.

Kuna picha za wanawake saba ambao wamevaa tishati za rangi nyekundu ambazo zimeandikwa Kenya. Wanawake hawa wameketi kwenye wheelchair ni kana kwamba wana ulemavu wa viungo fulani fulani vya mwili. Na ni kana kwamba wanahamasisha watu hasa wanawake, kuhusu jambo fulani linaloweza kukabili wanawake hawa na kuwasababishia matatizo fulani ama kuwapa elimu kuhusu jambo fulani.

Kuna karatasi ambayo imeandikwa herufi A mpaka Z, herufi hizo zimeandikwa kwa herufi ndogo. Juu ya karatasi hiyo ambayo imeandikwa herufi kuna rula ya mbao. Hizi ni herufi ambazo zimeandikiwa mtu kusoma labda mtoto ambaye ni watoto chekechea, ama mtu ambaye anajifunza kuandika herufi za Kiswahili, herufi za alfabeti.

Kuna jengo moja kubwa. Jengo hilo liko kwenye mandhari mazuri ambayo ni ya kijani. Ndani ya jengo hilo kuna chuma moja ambayo iko chini. Jengo hili linakaa ni kama jengo ambalo liko katika shule, labda ni madarasa au ni ofisi.

Kuna watu wanne kwenye mchoro. Watu hawa wanakaa wanariadha ambao wanashindana kwa mashindano fulani. Inakaa wachezaji ambao si wa timu moja kwa sababu kila mmoja wao amevaa. Wawili wamevaa nguo nyekundu na wengine wamevaa nguo ya orange . Hawa ni washindani ambao wanashindana kwa mchuano fulani.

Kuna wachezaji wawili, wachezaji hawa wamevaa nguo ambazo hazifanani kumaanisha ni wachezaji ambao wanapingana. Wachezaji hawa ni kama wanashindana ili kushinda tuzo fulani ama kwa sababu wanataka kufurahisha timu zao.

Kuna tarakilishi tatu kwenye meza. Kwenye meza hiyo kando yake kuna viti vyeupe ambavyo vinatumika na wale ambao wanatumia tarakilishi hizi. Hiki kinakaa chumba cha wanafunzi cha kusomea somo la kompyuta.

Yanaonekana kuwa mazingira ya shule. Kuna jengo ambalo limechorwa wanyama mbele yake. Mbele ya jengo hilo kuna mandhari ya kijani, kuna uwanja. Hayo yanakaa madarasa ambayo ni ya shule ya chekechea mahali ambapo wanafunzi hujachezea. Pia nyuma ya jengo hilo kuna mti ambao una maua ya manjano.